Kifaa hiki kina rangi ya bluu na nyeupe, kilichochorwa ng'ombe pamoja na kuandikwa maandishi ya maziwa freshi, kifaa hiki kina kazi ya kutoa maziwa kwa mtumiaji ambaye atakuwa ameweka pesa yake kwa kubonyeza vitufe ambavyo viko katika kifaa hiki, kifaa hiki kinawasaidia watumiaji wake kupata afya bora kwa kujipatia maziwa safi.

Jokofu lenye rangi ya bluu na nyeupe, likiwa limechorwa ng'ombe, ambapo maziwa yametunzwa ndani yake kwa ajili ya kuuza kwa wateja watakaotumia maziwa freshi ambayo yanapelekea watumiaji kupata afya bora kutokana na maziwa yenye rutuba katika miili yao, na uzalishaji mzuri katika katika afya zao.